Duka hii inauza nguo aina miingi ikiwemo, masweta, shati, magauni na mengineo. Kwenye meza, kuna shati ya rangi tofauti tofauti na kuna kibao kinachoashiria punguzo ya asilimia arobaini kwenye bei ya shati hizo. Nyuma ya meza hiyo, kuna meza nyingine iliyo na shati za rangi moja pia, na kibao cha punguzo kwa bei.

Mavazi ya watoto yamepangwa kwa mpangilio, kwenye ukuta wa duka, yakiwemo nguo fupi za rangi kama nyeupe, waridi, manjano yenye mistari. Chini yake kuna viatu vidogo vya watoto katika rangi tofauti kama kijani kibichi na waridi. Kando ya nguo hizo, rafu zimejaa suruali na nguo nyingine zilizoning'inizwa kwa uangalifu, kwenye vibano.

Sanamu la maonyesho limevalishwa nguo yenye rangi nyingi na michoro ya kuvutia. Limevaa kofia kubwa ya jua ya rangi ya krimu na miwani ya jua ya njano. Pembeni kuna safu ya miwani mbalimbali yaliyopangwa ukutani. Mandhari ni ya duka lililopo ndani ya jumba la manunuzi. Sanamu linaonekana likielekezwa upande wa mbele wa duka.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri vikiwemo nguo, viatu na mikoba ya rangi tofauti. Kaunta za glasi zimejaa viatu uku nguo na mikoba zikitundikwa ukutani. Rangi angavu kama samawati, nyekundu na njano zinatawala eneo hii.

Kibonzo hiki kimevishwa nguo na mapambo kama vile mkufu na miwani ya jua. Kando ya kibonzo hiki kuna mapambo mengine mengi na nyuma yake pana nguo nyingine za rangi tofauti tofauti. Sakafu la duka hili ni nyeupe na kuna balbu kwenye paa la juu.

Ni maonyesho kilichojaa kofia pana za jua za rangi mbalimbali kama vile nyeupe, samawati, nyekundu na hudhurungi. Kando kuna vinyago vya maonyesho vikiwa na nguo na ukutani kuna bango lenye picha ya mwanamke aliyevaa miwani. Sakafu ni ya rangi ya maziwa na dari lina mwangaza wa taa nyeupe.

Duka la kisasa la mavazi na viatu linaonekana likiwa na mpangilio maridadi wa bidhaa. Kuta za mbao zenye mapambo zimepangwa mavazi ya kiume kama vile mashati, jaketi na suruali, huku viatu vikiwa vimewekwa katika sehemu tofauti

Hii ni sehemu ya duka inayouza mapambo na bidhaa za mitindo. Kuna kofia, mikoba, saa, herini, mikufu na mapambo mengine iliandaliwa kwa mpangilio mzuri. Rafu na ukuta wa nyuma zimejaa bidhaa ndogo kama pete na vitambaa vya mapambo. Mwangaza wa gari mnaifanya sehemu hii ionekane nadhifu ya kuvutia.

Hii ni duka la nguo lenye kuta za vioo na taa nyingi za dari zinazoangaza. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwa mpagilio mzuri kwenye stendi zikiwemo gauni, mashati na mavazi ya rangi mbalimbali. Mbele kuna meza enye bidhaa na kiti ca mteja karibu na mapokezi. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Ni duka la kuuza nguo. Tunaona nguo mbalimbali za wanawake kama magauni ya rangi tofauti imepangwa kwenye wima . Kuna marekeni ambalo limevalishwa koti la waridi na viatu vya samawati. Duka limepangwa vizuri taa zina mulika vizuri na kuna wateja kwa mbali wakinunua bidhaa.

Nguo nyingi zenye rangi na mitindo mbalimbali zimetundikwa kwenye wima la chuma ndani ya chumba chenye dari la taa. Kuna mashati ya mikono mirefu, yenye mistari, mengine ya kitambaa chepesi na moja la kijani lenye mpangilio wa kijeshi. Sakafu ni ya vigae vyenye rangi ya kijivu na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri.

Duka hili linauza nguo za kila aina ikiwemo shati, gauni suruali na mengineyo. Sakafu la duka hili ni ya rangi ya kijivu na paa lake pia la ndani ya kijivu. Paa la duka hili lina bulb ambazo zimewashwa kutoa mwanga.

Hii ni duka la kisasa la mavazi lenye mpangilio mzuri wa nguo, viatu na kofia zilizotundikwa na kupangwa kwenye meza. Mwanga wa dari unaangaza vizuri na sakafu ya mbao inafanya mandhari yaonekane nadhifu na yakuvutia kwa wateja.

Kuna rafu ya miwani mbalimbali ya jua iliyopangwa kwa mistari wima ukutani. Miwani hiyo ina rangi na maumbo tofauti kama mviringo, ya pembe tatu na yenye fremu nne nyembama. Pembeni kuna rafu nyingine zenye viatu vya ngozi za rangi ya hudhurungi. Sakafu ni safi na ukuta wa nyuma unaonekana kuwa ya rangi ya cream .

Hii ni sehemu ya duka la nguo na kofia. Inaloonekana kuwa na rangi angavu. Nje ya duka kuna marobota ya nguo mbalimbali zenye rangi tofauti. Kofia nyingi za majani zimepangiliwa ukutani na vinyago viwili vya plastiki vinaonyesha mavazi ya wanawake. Lango la duka una rangi ya samawati inayong'aa.

Hii ni sehemu ya duka la kuuza nguo ambapo kuna nguo mbalimbali zilizoninginishwa kwenye wamilishi wa chuma. Mashati, makoti na blauzi zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Pembeni kuna kifaa cha kutoa mikunjo kwenye nguo kwenye bomba refu na sehemu ya chini nyekundu. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Duka limepangwa kwa umaridadi na mwangaza mwingi ikiwa na manikeni iliyovishwa mavazi ya kuvutia. Manikeni la mbele limevaa blauzi yenye rangi angavu na kofia ya manjano. Meza mbele yake ina vifaa vya mapambo kama mikoba midogo, merini na mikufu. Pembeni kuna mikoba, vitandio na miwani iliyopangwa ukutani. Sakafu ni safi na angavu na duka linaoonekana kuwa la kisasa.

Nafasi ya duka ina mistari ya nguo za watoto zilizopangwa kwenye vibebea vya chuma. Kuna mashati ya rangi mbalimbali kama nyeupe, waridi na nyekundu pamoja na suruali za samawati. Sakafu ni ya rangi ya kahawia ya mwangaza na dari nyeupe na kuna bango jekundu lenye maandishi ya mavazi ya watoto.

Hii ni sehemu ya duka la nguo ambapo nguo nyingi imepangwa kwa utaratibu juu ya meza na rafu. Kila nguo imefungwa kwenye plastiki safi zikionyesha mchanganyiko wa rangi. Pembeni kuna nguo zilizoninginizwa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga wa dari unaangaza vyema eneo lote la duka.

Hili ni duka la kisasa lenye mwangaza mwengi wa ndan, milango ya vioo na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye standi. Upande wa kushoto kuna bango kubwa lenye mtu alievalia mavazi ya mtindo. Sehemu ya mbele ina rangi ya samawati na nyeupe na watu wachache wanaonekana wakielekea kuingia.

Duka hili inauza makaoni ya rangi kataa, ikiwemo manjano, kijani kibichi, waridi, nyekundu, zamawati, nyeupe na nyeusi. Mengine yana rangi zaidi ya moja pia mchoro na aina tafauti, nyuma yake kuna dirisha ambalo lina picha ya mdomo ya watu mdomo wa kati ina bingu za meno pete ya pua puani zao.

Rafu kubwa za mbao zimepangwa vizuri na viatu vya aina tofauti. Kila rafu ina safu kadhaa zilizojaa viatu vya rangi mbalimbali. Sakafu ni safi na ukuta wa nyuma ni mweupe. Unaonyesha kuwa hii ni sehemu ya duka au hifadhi ya viatu.

Duka hili ni la mapambo na miwani. Kuta zina rangi ya krimu na nyekundu. Kuna mabango ya wanawake waliovaa mapambo juu ya ukuta. Miwani na herini zimepangwa vizuri kwenye stendi za chuma. Duka lina mwangaza mkali wa dari.

Hii ni safu za nguo zilizopangwa kwenye hangari ndani ya duka kuna mashati ya mikono mifupi na mirefu yakiwa yamepangiliwa kwa rangi tofauti tofauti juu ya nguo kuna rafu yenye viatu mbali mbali vya wanaume mandhari ya duka ni safi yenye sakafu ya vigae na mwangaza wa kutosha

Hii ni sehemu ya mbele ya duka la mavazi ambapo manequinn amevalishwa nguo mbalimbali zenye rangi tofauti kama kijani, waridi, samawati na nyekundu. Duka lina mwangaza mkali wa ndani na maandishi ya duka yapo kwenye mabango ya juu. Mazingira yanaonyesha kuwa duka lipo ndani ya jengo la kibiashara.

Mtu huyu aliyeketi ndani ya gari anaonekana akitabasamu huku akipokea funguo kutoka kwa mtu mwingine. Mtu anayepokea funguo anaonekana mwenye furaha au huenda ni kwa sababu amenunua gari hilo. Mtu mwingine anaonekana anashikilia karatasi labda ni nyaraka za gari. Gari lina rangi ya giza na limeegeshwa vizuri.

Watu kadhaa wamesimama eneo la wazi lenye miti mingi. Kuna magari yameegeshwa karibu nao. Baadhi ya watu wanaonekana kua maafisa wengine raia wa kawaida. Wote wanaonekana kufuatilia tukio fulani kwa makini.

Ndani ya gari kuna viti viwili vya mbele vyenye rangi nyeusi na kijivu vilivyo pangwa kwa ustadi mstari wa mabo wa rangi ya kahawia unaonekana kwenye mlango na dashboardi usukani uko upande wa kulia karibu na vizuizi vya usalama sakafu imefunikwa kwa mikeka ya mipira na mwanga wa jua una angaza kutoka nje.

Gari hili ni la rangi ya fedha lililoegeshwa katika sehemu ya maegesho. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi na nyuma kuna jengo lenye biashara mbalimbali. Eneo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri kwa maegesho.

Gari kubwa la rangi ya samawati limebeba magari kadhaa meusi juu ya trela maalum ya kusafirishia magari. Magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu ya juu na ya chini ya trela. Trela hiyo ipo mbele ya jengo kubwa la kisasa lenye kuta za vioo na paa la rangi ya samawati na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa la viwandani au kituo cha usafirishaji.

Gari jeupe la abiria limesimama juu ya nyasi katika mazingira ya mashambani. Gari lina milango ya upande mmoja na madirisha meusi yaliyotiwa vioo vya giza. Sehemu ya mbele ina rangi nyeusi kwenye bampa. Nyuma kuna jengo la paa la bati na miti ya kijani kibichi. Anga limejaa mawingu mengi hali ya hewa inaonekana kuwa ya baridi au kuna dalili za baridi.

Gari ndogo la abiria la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la mawe madogo huku miti mirefu ya kijani ikiwa nyuma yake. Anga ni safi lenye mawingu mepesi na mwanga wa jua unaangaza upande wa kulia wa gari. Magurudumu yake yanaonekana kuwa mapya na upande wa mbele kuna taa ndogo za mviringo.

Hili ni gari nyeusi aina ya kifahari likiwa ndani ya jumba la maonyesho. Sakafu ni safi ya vigae na dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga mkali. Madirisha makubwa huingiza mwangaza wa nje na gari linaonekana jipya na limepangwa kwa uangalifu kwenye nafasi iliyotengewa.

Hili ni gari ndogo jeusi lenye milango minne. Limesimama kwenye lami ya mawe. Lina rimu za rangi nyepesi na andalizi upande wa vioo vya nyuma. Kando kuna majengo na kituo cha mafuta, na mazingira yanaonekana safi na yenye mwanga wa jua.

Magari haya ni ya rangi tofauti ikiwemo meupe, meusi, hudhurungi na mengineyo. Magari haya hayana nambari ya usajili ishara kwamba ni mapya. Nyuma yao mna horofa kadhaa, moja ya rangi ya hudhurungi na mengine tofauti. Moja ya nyumba hizo imejengwa kutumia glesi kwa upande mkubwa.

Watu kadhaa wameketi mezani wakizungumza kwa furaha mmoja wao akiwa anapeana mkono na mwingine kwa tabasamu. Karatasi na kalamu ziko mezani na magari yanaonekana yakiwa yameegeshwa nyuma yao ndani ya jengo la kisasa lenye mwangaza mwingi.

Gari la rangi ya kijivu limeegeshwa mbele ya lango lenye mapambo ya chuma. Gari hilo linaonekana kuwa jipya na limenaswa kutoka mbele kwa mtazamo moja kwa moja. Mandhari ya nyuma ina miti na ukuta wa rangi wa kahawia uliyopambwa juu na sehemu ya paa ya nyumba inaonekana. Eneo linaonekana kuwa la nyumbani au makaazi. Gari limegeshwa kwenye sehemu tambarare ya lami.

Gari jeupe la abiria limesimama kando kando ya barabara ya lami chini ya anga angavu lenye mawingu mepesi. Kuna miti ya kijani pembeni na nyaya za umeme zinapita juu. Hali ikionekana kuwa ya utulivu na mchana wenye jua.

Gari jeusi lililong'aa limeegeshwa ndani ya jengo la kisasa lenye sakafu ya vigae na taa nyingi za dari. Gari lina mwonekano wa kifahari na sehemu ya mbele ya gari ina grili kubwa ya kuvutia. Pembeni kuna meza na viti na mabango yaliyobandikwa ukutani.

Hapa kuna watu wachache wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi na magari kadhaa waliopaki pembeni. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamekaa chini wakionekana kupumzika. Kuna miti mirefu ya kijani nyuma na mwangaza wa jua unaangazia upande mmoja wa gari. Mandhari inaonekana ya tulivu ya kijijini au pembezoni mwa mji.

Gari jekundiu limeegeshwa karibu na ukuta wa zege uliozungushiwa seng'enge. Gari ina milango minne na rangi ya matairi ni nyeusi. Dirisha zote zimefungwa na kuna nambari ya usajili nyuma ya gari. Eneo linaonekiana kuwa kimya na kuna jengo la tofali pembeni.

Gari hili ni la rangi nyeupe na lina filamu ya giza kwenye madirisha yake. Gari hili lina magurudumu meusi na rimu za kijivu. Nyuma yake pana miti ya kijani kibichi. Nambari ya usajili imeandikwa kwa kibao kidogo ya manjano iliyomo nyuma ya gari hilo.

Magari haya ni ya aina tofauti na yana rangi tofauti pia. Yameegezwa kwenye ardhi iliyo na nyasi ya kijani na kuna miti na mimea nyuma yao. Moja ya magari hizo ni gari la abiria.

Magari mbalimbali yenye rangi tofauti waliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Magari hayo yamepangwa kwa usahihi kwenye ardhi hiyo. Nyuma ya magari kuna hema kubwa nyeupe pamoja na miti na mimea mingine ya kijani, ikionyesha mazingira safi na ya kijani.

Gari jeupe la abiria aina ya matatu limesimama na malngo uapande wa kulia ukiwa wazi ndani kuna viti vya abiria vilivyo na mapangilio wa kawaida wa magari ya uchukuzi wa umma sehemu ya nyuma inaonekana kua na jengo la gorofa na mawingu meupe angani hali ya hewa ikiwa ya jua na mawingu kiasi.

Gari tatu zimesimama kwenye eneo la nyasi karibu na miti ya kijani. Mtu mmoja amesimama kati ya magari mawili ya mbele, akiwa amevaa kofia na koti. Mandhari ya asili inazunguka eneo hilo, na hali ya anga ni la jua.

Gari jeupe limesimama kando ya barabara ya lami karibu na eneo lenye vichaka. Ina milango minne na vioo vyeusi vya kuzuia mwanga. Magurudumu yake yanaonekana kua imara, ingawa kuna alama ndogo ya kugongwa upande wa kushoto wa mbele.

Gari hili jeusi la abiria limesimama kwenye sehemu ya maegesho ya lami. Hili lina milango minne na matairi manne yaliyoonekana vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha magari mengine ya rangi tofauti pamoja na mabango na majengo. Anga ni safi lenye mawingu kidogo likionyesha kuwa ni siku ya jua.

Magari haya ni ya rangi nyeupe na nyeusi. Pia haya a nambari ya usajili ishara kwamba ni mapya. Yanaonekana kuwa ya aina moja. Chini yao pana lami nyeusi ambayo ina rangi nyeupe.

Gari la rangi ya kijivu linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, pembeni ya magari mengine kadhaa. Gari lina milango minne na madirisha meusi ya giza. Nyuma ya gari kuna miti mingi mirefu na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri yenye jua. Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu tulivu ya wazi, labda bustani au uwanja wa wazi wa maegesho.

Magari ya njano na meupe yakiwa katika kiwanda kikubwa cha kutengeneza magari. Magari haya hayajakamililika . Hayana matairi wala taa na milango haijafungwa. Jengo lina paa la chuma na mwanga mwingi unaingia kutoka juu. Mazingira yanaonekana safi na yaliyojipanga vizuri kwa kazi ya uzalishaji.

Gari la kijivu la abiria, limesimama kando ya njia ya vumbi, mbele ya ukuta udongo mwinuko uliyofunikwa kwa nyasi na vichaka. Anga ni safi na samwati, ikiwa na mwanga mkali wa jua. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa makubwa na imara kwa matumizi ya maeneo ya shambani.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya nyekundu linaegeshwa pembeni ya nyasi karibu na miti ya kijani. Gari hili lina mwonekano wa kuchakaa na lina alama za uchakavu mwilini. Dirisha lake la mbele linaonyesha mwangaza wa jua na sehemu ya nyuma imefunikwa kwa rangi nyeusi. Mazingira yanayolizunguka ni ya asili na utulivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari inayotazamiwa kutoka nyuma kuelekea mbele. Viti vimepangwa safu kwa safu, vyote vikiwa na rangi ya kijivu. Dirisha upande wa kushoto linaonyesha uzio wa nyaya na upande wa kulia kuna kijani kibichi cha miti. Gari linaonekana kuwa safi na lina nafasi ya kutosha kwa abiria.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye uwanja wa vumbi. Gari hilo lina milango minne na madirisha meusi. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopaki, ukuta wa mawe na majengo yanaendelea kujengwa. Mazingira yanaonyesha eneo la maegesho karibu na ujenzi wa mtaa.

Ndani ya gari linaonekana safi na limepangwa vizuri. Kiti cha mbele kina rangi ya kijivu na samawati iliyochanganyika, huku sakafu ikiwa na mkeka wa plastiki wa rangi ya dhahabu. Lango wa upande wa dereva uko wazi na nyuma kuna ukuta wa mawe unaoonekana kwa nje kupitia kioo.

Magari haya ya abiria yako katika hatua ya kutengeneza ndani ya kiwanda magari haya hayajakamilika baadhi ana sehemu za mbele wazi huku zingine zikiwa bado hazijapakwa rangi ,mazingira ni safi na yenye mpangilio wa viwandani madari kubwa yenye taa nyingi hutoa mwangaza wa kutosha kwenye eneo la kazi.

Hili ni jengo la kisasa la kuuzia magari. Ndani kuna magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kwenye kona kuna kaunta ya mapokezi ambapo mfanyikazi amesimama. Ukuta una nembo ya kampuni ya magari na bango kubwa linaloonyesha gari likiwa katika mazingira ya kuonyesha uwezo wake. Mazingira ni safi na ya kuvutia yanayotoa taswira ya huduma ya kiwango cha juu kwa wateja.

Magurudumu haya ni ya rangi nyeusi. Magurudumu haya yana michirizi mingi na yamefinyana. Juu ya magurudumu hayo kuna malaini ya rangi ya samawati kijani. Pia kuna maandishi kwenye upande wa magurudumu hayo.

Gari jeusi limeegeshwa mbele ya jengo lenye dari kubwa inayoshikiliwa na nguzo za manjano. Gari lina mwangaza wa jua juu yake na sakafu ya mawe ya rangi ya kijivu imepangwa vizuri. Mazingira yanaonekana kua safi na ya kisasa.

Gari nyeusi dogo limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi wa nyasi. Pembeni yake kuna magari mengine kadhaa. Katika mandhari ya nyuma kuna miti mingi ya kijani na watu wanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya juakali na anga ni safi.

Hii ni sehemu ya duka la viatu lililo kando ya ukuta wa rangi ya zambarau. Viatu vya aina mbali mbali vimepangwa kwenye rafu za chuma na sakafuni, vikiwa na rangi tofauti kama nyekundu, kahawia na nyeusi. Mtu mmoja amevaa shati jeupe na suruali ya samawati giza, akitembea kwenye njia ya saruji.

Jengo refu limepambwa kwa rangi ang’avu na michoro mingi ya kuvutia ukutani. Sehemu ya mbele kuna maandishi ya ujumbe kuhusu usafi. Juu ya paa kuna bendera ndogo nyingi na mbele, kuna watu wachache wakipita au kupumzika. Mandhari yote inaonekana kuwa ya mjini, na ya yenye mandhari ya usani wa kuvutia.

Mkokoteni mkubwa ambao uliosimama bila mtu unaonekana kutumika kubeba mizigo sokoni. Pembeni kuna vibanda vya wauzaji wa matunda na nguo na watu wachache wakiwa katika harakati za kawaida. Mazingira yanaonyesha biashara inayoendelea kwenye eneo la wazi lenye vumbi ndogo. Majengo ya mtaa wa kibiashara yanaonekana nyuma huku anga ikiwa na mawingu mepesi.

Hii ni sehemu ya soko ambapo kuna bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa kwa kuuza. Kuna vikapu, magunia na kreti zilizojaa mizizi kama vile tangawizi, vitunguu saumu na mihogo. Duka hizi zimewekwa chini au juu ya viti na magunia na mazingira yanaonekana kuwa ya nje katika sehemu ya soko wazi.

Hii ni eneo la soko kando ya barabara kuu ambapo nguo zimepangwa juu ya meza na chini ya miavuli. Kuna watu wakitembea na wengine wakinunua bidhaa. Nyuma kuna jengo la rangi ya kijani na samawati pamoja na bango kubwa la matangazo lililowekwa juu likiwa na maandishi na nambari za simu. Gari limeonekana upande wa kulia kwa barabara.

Hii ni meza ya soko la mboga ikiwa na mazao mbalimbali ya kilimo, kuna nyanya zilizo kwenye wavu mwekundu, viazi, tango, pilipili, karoti na limau. Rangi mbalimbali kama kijani kibichi, rangi ya waridi na nyekundu zinaonekana zikipendezesha mandhari ya soko hili la nje. Mazao yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia.

Hili ni duka la bidhaa za kitamaduni lenye sanaa mbalimbali zilizochongwa kwa mbao. Kuta zake zimejaa vinyago, barakoa na sanamu ndogondogo za watu na wanyama .Baadhi ya kazi hizo zimetundikwa juu huku zingine zikiwa zimepangwa kwenye meza na rafu. Mwanga wa dari unaangaza bidhaa hizo vizuri.

Soko la wazi linaonekana likiwa na vibanda vingi vya kuuza mboga mbichi. Watu wachache wanatembea taratibu kwa njia nyembamba iliomwangiwa na mvua. Muuzaji amesimama upande mmoja akihudumia mteja aliyevaa koti la waridi. Mazingira ni ya asubuhi, au jioni yenye mawingu.

Hii ni sehemu ya soko lenye vibanda vingi vya kuuza matunda na mboga. Vikapu vikubwa vimejaa maembe, nyanya, machungwa, vitunguu na maparachichi vyote vikiwa vimepangwa kwa rangi tofauti. Wafanyi biashara wamevaa mavazi ya kawaida na baadhi wamesimama au wameinama wakihudumia wateja. Miavuli ya rangi mbalimbali yanatoa kivuli juu ya bidhaa.

Ndani ya chumba cha kuuza nyama kuna sehemu ya kioo na vipande mbalimbali za nyama ikiwa imepangwa vizuri. Nyuma ya kioo kuna miguu ya mbuzi au ng'ombe imetundikwa juu. Ukutani kuna rangi ya kijani na nyeupe na vifaa vya umeme vinaonekana. Mtu aliyevaa mavazi nyeupe yupo nyuma ya sehemu ya nyuma ya kioo akionekana yuko kazini.

Huu ni mtaa wa wazi wenye viwanda vingi vya wauzaji wa bidhaa za mikono kama vile shanga, mkufu, vikapu, na vinyago. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio ya kuwavutia chini na juu ya meza. Kuna miavuli ya rangi tofauti inayotoa kivuli, huku watu wakionekana wakitembea au kuangalia bidhaa. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali, nyuma ya mti mkubwa.

Kuna soko la wazi lenye vibanda vya wauzaji wa matunda na mboga safi. Watu wachache wanatembea katikati ya barabara huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwenye kreti za plastiki na ndoo. Mazingira yanaonekana ya asubuhi au jioni. Na vibanda vimefunikwa kwa turubai ili kulinda bidhaa dhidi ya mvua au jua.

Hili ni chumba cha kuhifadhi ndizi zilizoiva ikiwa zimepangwa kwenye kreti za mbao. Kreti zimetandazwa sakafuni na zingine zimepangwa hadi ukutani. Ndizi nyingi ni za manjano, zikionekana kuwa tayari kwa kuuza. Ukuta wa chumba ni mweupe na sakafu ni ya saruji.

Hili ni soko la ndani lenye vibanda vya mbao, Watu wanauza na kununua matunda na mboga mbali mbali, Kama parachichi ,limau na mbiringanya. Soko lina shughuli nyingi na mwanga wa kutosha kutoka upande wa mbele. Mazingira yanaonyesha biashara ya kawaida ya kila siku.

Kibanda hiki kinauza matunda kama vile ndizi, machungwa, embe, maparachichi na mengineo. Chini ya meza kuna makasha ya plastiki na makopo ambayo huenda yanatumika kwa kuhifadhi matunda zaidi au kama sehemu ya kusafirisha bidhaa. Eneo la mbele ni la udongo wenye vumbi ambalo linaloonyesha kuwa soko hili ni la nje na halina sakafu ya kisasa.

Hili ni soko la matunda ya aina nyingi yaliyo pangwa kwa wingi kwenye meza. Kuna begi zilizo ning'inizwa juu na matunda kama maembe, mapera na machungwa yamejaa chini. Watu wanaonekana wakichagua na kunua bidhaa katika mazingira yenye mwanga wake.

Hapa ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi, kama za mapambo. Kuna mikufu ya rangi mbalimbali, mikuku na vitambaa venye picha na michoro. Vibanda vya wauzaji vimefunikwa na mimea fujo ya rangi tofauti na watu wachache wanaonekana wakitembea au wamekaa karibu na bidhaa zao. Mazingira ni ya ajizi na miti michache inazunguka eneo hilo.

Jengo refu lenye rangi ya manjano linaonekana likiwa limeangaziwa katikati ya usiku. Jengo hili limesimama pekee katikati ya mandhari yenye miti mingi, huku taa za barabarani na taa kutoka kwenye jengo zikimulika mazingira ya karibu. Mbali nyuma kuna mwanga hafifu unaoashiria mji unaendelea kuangaza. Anga limejaa mawingu meusi na mbele kuna barabara tulivu yenye uzio mweupe na miti iliyopangwa kwa mistari. Mazingira haya yanaonyesha utulivu wa usiku.

Nyumba hii ni ya ghorofa ambapo kila ghorofa lina roshani. Nyaya za stima zinapita juu karibu na nyumba hii. Paa la juu lina sahani la satelite ya rangi ya samawati. Kuna balbu moja karibu na paa la juu. Kwa ghorofa ya chini kuna kamera mbili za cctv.

Hii ni sehemu ya roshani ya jengo la kisasa lenye ukuta wa manjano na mionekano ya jozi kubwa. Kuna kingo za chuma na glasi zinazolinda upande wa mbele. Pembeni kuna barabara, miti yenye majani mengi na majengo refu ya kifahari yanaonekana upande ya mbali. Hali ya angaa ni safi na jua linawaka.

Nyumba kubwa ya ghorofa moja imejengwa kwa rangi ya krimu na paa la rangi ya udongo. Ukuta wa mawe wenye rangi ya kijivu na vipande vya rangi zambarau umeizunguka nyumba na juu yake kuna nyaya za usalama. Mbele ya nyumba kuna barabara ya udongo na nyasi fupi zilizomea kandokando. Anga ni ya samawati bila mawingu inaonyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana likiwa na rangi ya kijivu na mistari nyekundu kwenye sehemu za milango. Kila ghorofa lina mabalkoni yaliyo na uzio mweusi wa chuma. Juu ya paa kuna mitungi ya kuhifadhia maji, mbele kuna miti michache na anga limetanda na mawingu kidogo.

Majengo marefu ya ghorofa yaonekana upande wa kulia. Moja likiwa na rangi ya kijani na jingine jeupe. Anga ni ya rangi ya samawati yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Nyaya za umeme zinakatiza juu na kuna ukuta wa mawe mbele ya jengo la chini. Eneo linaonyesha madhari ya mijini yenye maendeleo.

Sakafu za nyumba hii imeundwa kwa mbao za rangi ya hudhurungi. Vibati vya chumba hiki ni vya rangi ya kijivu na vina taa laini ya mnyiririko. Kuda dirisha katikati ya vibati hivi na mlango mwanzoni mwa vibati hivyo.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye gorofa tatu. Imejengwa kwa usanifu wa kuvutia. Ukuta wake una mapambo ya kioo na rangi tofauti. Huku mlango mkubwa wa kuingilia ukiwa wa kisasa pia. Kuna pikipiki imeegeshwa mbele ya mimea michache pembeni ikiongezea mvuto wa eneo hilo la makaazi.

Jengo kubwa la kifahari linaonekana likiwa katika hatua za mwisho ja ujenzi. Paa lake lina rangi ya kahawia na umbo la pembetatu na kuta zake ya rangi ya kijivu. Dirisha kubwa limepangwa vizuri kwenye kuta na viambaa vimeegemezwa kwenye nguzo ndefu za mbele ikiashiria kazi inaendelea. Eneo la mbele lina uoto wa pori na mawe yaliyotawanyika huku pikipiki inaonekana kando ya mlango ya kuingia.

Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana upande wa mbele. Jengo maji limepakwa rangi nyekundu juu na limezungushiwa kwa mawe ya rangi ya kijivu. Pembeni kuna duka lililojaa samani kama viti na mezazilizopangwa nje. Kuna nguzo nyingi za umeme na nyaya zinazoelekea mbali. Anga ni safi na la samawati bila mawingu.

Jengo la ghorofa linasimamia nyuma ya uzio wa bati wa rangi ya samawati. Mbele yake kuna miti na nyasi kavu huku nyaya za umeme zikipita juu ya eneo hilo. Anga ni safi na ya samawati ikionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Magugu ya rangi ya waridi yanapakana na magunia ya mchanga. Nyuma kidogo kuna ghorofa ya rangi ya krimu na nyeusi. Ghorofa la kwanza na la pili lina roshani. Juu kabisa kuna paa na matangi ya maji. Kando ya ghorofa hiyo pia kuna magari kadhaa ya rangi tofauti.

Jengo hili ni jengo la kisasa la gorofa tano, lililojengwa kwa mawe ya rangi ya krimu na kahawia. Juu ya jengo kuna bango lenye maandishi ikiwa karibu na paa. Mbele ya jengo kuna vibanda vya bati vinavyotumika kama maduka au maeneo ya biashara ya chini. Anga ni ya samawati yenye mawingu kidogo na upande wa kulia kuna jengo jingine na gari ya jeupe lililopaki karibu na barabara ya vumbi.

Kuna majengo mawili ya ghorofa. Jengo la karibu limekamilika kwa mawe ya rangi ya kijivu na mistari ya rangi ya waridi huku lile la mbali likiwa na vioo vingi vya madirisha na limepakwa rangi ya machungwa. Mbele kuna kiwanja kavu chenye nyasi fupi na udongo wa kahawia. Anga ni ya samawati safi na kuna mawingu madogo meupe. Hali inayoashiria siku yenye jua kali.

Majengo ya kisasa yenye madirisha makubwa na vioo yanaonekana mbele ya bustani yenye mimea ya kijani. Kuna baiskeli mbili zilizoegeshwa karibu na njia ya kupita pamoja na kivuli cha gari kilichosimamishwa upande wa kushoto. Anga ni safi na ya samawati ikiashiria hali nzuri ya hewa.

Hili ni jengo refu la gorofa. Juu ya paa lake kuna mnara wa chuma wa Mawasiliano. Pembeni kuna bango la matangazo lililowekwa juu ya nguzo. Anga ni safi na lina mawingu machache meupe. Mandhari yanaonyesha sehemu ya mji au eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Hili ni jengo refu la gorofa nyingi. Limepakwa rangi ya samawati na krimu juu kuna mabango yanaonyesha linapanganishwa pamoja na vifaa vya mawasiliano kama antenna. Mbele kuna paa la bati, rangi ya samawati linalotumika kama kivuli. Jengo lipo mjini lina madirisha mengi na linaonyesha matumizi ya biashara na makazi. Anga ni ya samawati na kuna mawingu meupe madogo yanayopita juu.

Hili ni jengo refu lenye rangi ya kijani iliyokauka. Ina madirisha mengi na milango. Juu kabisa kuna sehemu yenye paa la mteremko na uzio wa chuma kuzunguka. Anga ni safi na rangi ya samawati bila mawingu ikiashiria hali ya hewa ya jua.

Nyumba hii ni ya ghorofa na ni ya rangi ya nyeupe na chungwa. Paa la nyumba hili ni hudhurungi. Mbele ya nyumba hii kuna mimea na maua kadhaa. Kuna mgomba wa ndizi karibu na mimea hizo. Pazia inawezaonekana kwenye upande wa ndani wa dirisha.

Kuna karatasi iliyobandikwa kwenye ukuta wa rangi ya machungwa ikiwa na maandishi kwa mkono. Ukuta huu umetengenezwa kwenye saruji na jiwe, na juu yake kuna waya ya miba pamoja na taa ya nje. Anga ni ya samawati na linaonekana wazi. Karatasi hiyo ina ujumbe wa matangazo ya upangashaji.

Eneo la wazi linaonekana kua na ardhi yenye udongo mwekundu na mabaki ya majani makavu. Eneo iko na majani mabichi, migomba, na miti ya kijani. Nyuma yake kuna majengo marefu ya rangi ya chungwa na kijivu yaliyosimama karibu, huku anga likiwa safi na la samawati.

Majengo yasiyokamilika yanaonekana katikati la eneo lenye vichaka na maua ya machungwa. Muundo wa bati juu unabaki wa wazi ukionyesha kuwa ujenzi bado unaendelea. Jua linatua upande wa kulia likitoa mwangaza hafifu asubuhi au jioni.

Hili ni bango la tangazo lililowekwa kando ya barabara likiwa limechorwa jengo refu la kisasa lenye madirisha ya vioo. Bango hilo lina maandishi mengi na rangi za kuvutia. Nyuma yake kuna anga ya samawati na nyaya za umeme zinazokatiza mbele. Mandhari yanatoa taswira ya eneo la mijini lenye shughuli nyingi.

Jengo la ghorofa limesimama chini ya anga ya samawati, ukuta wake una maandishi makubwa ya rangi nyekundu na juu yake kuna maandishi mengine madogo ,juu ya paa kuna kifaa cha mawasiliano kilichosimama wima ,mbele kuna nyaya za umeme zinazokatiza.

Majengo marefu yanaonekana yakipigwa na miyale ya jua linalozama. Kuta zake zimepambwa kwa rangi ya krimu na matofali ya rangi ya udongo. Kati ya majengo hayo kuna sehemu ya vioo refu.

Kuna bango lililowekwa juu ya nguzo za mbao likiwa karibu na nyaya za umeme zilizofungwa kwa mzunguko. Mandhari ya nyuma ina miti yenye majani mengi na jengo linaonekana kwa upande wa kulia. Anga ni safi na angavu ikiwa na rangi ya samawati safi bila mawingu.

Majengo meupe ya kisasa yenye madirisha makubwa yako upande wa nyuma yakizungukwa na miti ya kijani na mimea ya mapambo eneo la mbele lina lami ya tofali na kivuli cha jengo kimoja kinaonekana upande wa kulia mandhari ni tulivu na anga ni safi ya samwati bila mawingu.

Jengo kubwa la biashara lenye rangi nyeusi limejengwa kwa vioo na bati. Kuna maandishi makubwa ya rangi ya nyekundu na alama ya kijani iliyoandikwa juu ya mlango wa kuingililia. Sehemu ya chini ina maduka na mwangaza wa taa ndani unaoonekana kutoka nje. Juu ya paa kuna nyaya za umeme zilizonyooka mble ya jengo.

Sehemu hii ya duka kubwa ni ya kuuza mafuta ya kujipaka na sabuni aina mbalimbali. Sakafu ya duka hili ni nyeupe na ukuta mmoja ina maandishi kwa rangi ya kijani na nyekundu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la vyakula ambapo kuna kaunta la nyama nyeupe na nyama nyekundu. Bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na sabuni vimepangwa vizuri sehemu ya mbele. Wafanyikazi wawili wanaonekana wakihudumu nyuma ya kaunta huku mazingira ya ndani yakiwa na mwangaza wa taa na maandiko makubwa ukutani.

Rafu ndefu zimepangwa kwa mistari kwenye duka zikiwa zimejaa vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa huku toroli la unuzi likiwa karibu nao. Sakafu ni ya vigae vyeupe na taa huangaza eneo kwa mwanga mkali.

Rafu ya duka kubwa imejaa chupa za vinywaji baridi zenye rangi mbalimbali kama ya chungwa, kijani, samawati na nyeusi. Vinywaji hivyo vimepangwa kwa safu tofauti, kutoka juu hadi chini, na pembeni kuna bidhaa za kula kama nyama na mikate upande wa kushoto. Sakafu ni safi na yenye rangi ya udongo, na mwanga wa ndani unamulika bidhaa zote vizuri.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ya bidhaa za mwilini. Rafu yenye mwangaza zimepangwa kwa mstari virefu ikiwa na chupa ya mafuta, loshoni na bidhaa za usafi. Sakafu ni ya vigae na taa nyingi zinangaa juu ya dari. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri.

Duka hili ni duka la rejareja, tumeona bidhaa mbalimbali hasa aina tofauti za biskuti na vitafunio vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Bidhaa hizo zimewekewa lebo za bei zenye rangi ya machungwa. Sakafu ni safi na ya vigae, na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha. Njiani kuna nafasi ya kutosha kwa wateja kupita. Hali hii inaonyesha mazingira ya ununuzi.

Duka hili lauza vitu kadhaa na katika sehemu hii ni sehemu ya matunda na mboga. Kwenye stendi ya kwanza kuna tikitiki maji kadhaa iliyokatwa na kwenye stendi ya pili kuna mboga aina ya mchicha. Kuna jokovu iliyo na mboga na matunda mengine nyuma ya stendi hizi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna chupa, sabuni, dawa za kusafisha na bidhaa za nyumbani. Rangi tofauti tofauti zinaonekana kwenye fungashio. Mwanga wa dari unaangaza vizuri eneo hilo. Mazingira ni safi na bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Hili ni duka la rejareja. Tunaweza kuona bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Sakafu ni safi na pana ikiruhusu mteja kupita kwa urahisi. Kuna mabango yenye bei na matangazo ya offer yaliyoning'inizwa kwenye njia. Mazingira haya yanaonyesha sehemu tulivu na ya kibiashara.

Hii ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna toroli la ununuzi lililojazwa. Mtu mmoja anatembea katikati ya njia. Upande wa kulia kuna vikapu vya majani vilivyopangwa juu ya kila kingine. Sakafu ni nyeusi na dari ina taa ndefu zinazoangaza maeneo yote. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Duka hili ni duka la rejareja. Hapa kuna bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Watu wanatembea wakifuata mahitaji Yao na kila sehemu ina bidhaa maalum kama chakula, bidhaa mbalimbali na bidhaa vya watoto. Mwanga ni mkali na dari ni ya kisasa ikifanya mazingira yawe safi na ya kuvutia kwa wateja wote.

Sehemu ya duka la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vifaa vya usafi, na bidhaa za nyumbani. Juu ya rafu kuna picha ya mtoto aliyevaa rangi ya samawati. Kando kuna stendi ya njano iliyojaa bidhaa zilizopangwa vizuri

Hii ni sehemu ya kuingilia katika duka kubwa la kisasa. Ndani kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na mabango ya offer na bei. Taa nyingi huangaza eneo lote na milango ya kielektroniki inaonekana langoni.

Duka hili linauza vitu vingi sana ikiwemo viatu, nguo, baiskeli na vitabu. Kuna watu ambao wanapanga foleni kuelekea kwenye kaunta ya malipo. Paa la duka hili lina mabati ya kijivu na lina mabati chache ambazo zinapitisha mwanga kuingia dukani. Kuna vyuma ambavyo vinashikilia paa na chini yake kidogo kuna balbu za mwanga ambazo zimewashwa.

Mwanamke amevaa blauzi ya maua ya samawati na suruali nyeusi anaskuma troli kubwa la ununuzi ndani ya duka kuu. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu iliyojaa sabuni na bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Taa nyingi angani zinatoa mwangaza mkali na watu wengine pia wameonekana wakifanya ununuzi kwa upande wa mbali.

Ndani ya jengo la kisasa lenye dari ya chuma na sehemu ya kuuza vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu. Mtu mmoja ameinama kuangalia bidhaa huku mwengine akiwa amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa nguo nyekundu. Mbele kuna matunda safi kama maparachichi na mengine mekundu. Kuta zimepambwa kwa mimea ya kijani na taa zinatoa mwangaza mzuri wa ndani.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la reja reja. Safu zimepangwa kwa mistari miwili ya kuelekea mbele kila upande ukiwa umejaa bidhaa tofauti tofauti kama vinywaji, nafaka na vyakula vya unga. Sakafu ni safi na dari inataa nyingi zenye mwanga mkali zikitoa muonekano wa usafi na mpangilio vizuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa Kuna safu mbili za rafu, zilizojaa bidhaa mbali mbali kama karatasi za chooni na vyakula. Sakafu ni ya vigae vyepesi vya rangi ya udongo, na watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa zao mbele kwenye njia ya katikati. Mwangaza wa dari unaangaza vizuri eneo lote.

Meza ya duka imepangwa chupa nyingi za juisi za zabibu zenye vifuniko wa dhahabu. Pembeni kuna maboksi mekundu ya zawadi yenye picha za bidhaa za chokoleti. Juu yake kuna mabango ya offer yakionyesha punguzo la bei. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya msimu ya siku kuu au mauzo maalum.

Hii ni jengo ndefu la gorofa nyingi. Upande wa juu wa jengo kuna nembo kubwa ya duka, huku upande wa kati kuna bango linaloonyesha taasisi ya elimu iliyoko kwenye gorofa ya sita. Mbele ya jengo kuna miti mirefu ya kijani na taa ya barabara inayoonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga ni safi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye kaunta ndefu ya kuuza vitafuno mbalimbali. Juu ya kaunta kuna mabango yenye picha za vyakula kama mikate na vitafunio vingine. Sakafu immezekwa kwa vigae vya rangi ya mwangaza. Na upande wa mbele kuna sanduka la rangi nyingi likiwa na peremende na vitu vilivyopangwa kuvutia.

Huu ni sehemu ya duka kubwa lililo na kaunta ya vyakula vya moto upande wa kushoto. Ndani ya kaunta kuna vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwa ndani ya sehemu za kioo. Upande wa kulia kuna rafu ya bidhaa ndogo ndogo kama beti na vinywaji vya chupa virefu vilivyopangwa kwa mistari. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na mtu mmoja anaonekana akiwa anapaki chakula hiki chekundu.

Ni sehemu ya duka lenye sakafu ya vigae na ndani yake kuna baiskeli nyingi za watoto zikiwa zimepangwa mstari mmoja. Rangi za baiskeli ni tofauti kama samawati, kijani, nyekundu na nyeusi. Pembeni kuna viti vya plastiki vikiwa vimepangwa juu kwa juu. Sehemu ya nyuma kuna madirisha ya kioo yanayoonyesha ndani ya duka na vitu vingine vya kuchezea vya watoto.

Duka hili ni la rejareja. Bidhaa mbali mbali vimepangwa vizuri kwenye rafu na meza maalumu za mauzo ya ofa. Kushoto kuna chupa nyingi za vinywaji laini ,kama vile, soda ya rangi tofauti. Kulia kuna makopo ya chakula na bidhaa nyingine, uliopangwa kwa utaratibu.

Sehemu hii ya duka ni ya vinywaji na vitafunwa vidogo. Kuna aina mingi ya vinywaji kwenye upande wa kulia na kuna vitafunwa vingi kwenye upande wa kushoto. Sakafu ya duka hili ni ya kijivu na paa lake pia kijivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye mwangaza mwingi na bidhaa mbalimbali. Kuna safu za mikate, unga na vyakula vingine vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wachache wanaonekana wakinunua bidhaa huku mabango ya huduma mbalimbali yakiwa yamebandikwa juu. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza taa za nje zinazotumia mwanga wa jua. Taa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, juu ya meza pana ya maonyesho. Pembeni, kuna mitungi mikubwa ya plastiki ya kupanda mimea na rafu za bidhaa zingine za bustani zikiwa nyuma. Sakafu ni safi na taa za dari zinamulika vizuri.